Jengo lenye paa la vigaya vya rangi ya udongo. Lina ukuta ya matofali ya rangi ya mchanga .Mbele yake kuna ukumbi uliofunikwa wenye guzo wa mifereji ya maji ya mvua inayoishia chini .Kuna milango miwili ya mbao na dirisha lenye fremu za chuma za kijani kibichi. Juu ya paa kuna sehemu ya ghorofa ya pili lenye dirisha madogo. Eneo la mbele lina nyasi zilizokatwa vizuri .Jengo linaonekana kuwa jipya yaani limetunzwa vizuri labda shule ya ofisi au makazi.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu amevaa shati la mraba la rangi ya kahawia na buluu suruali ya jeansi ya buluu na fulana ya kijivu. Mkononi mwake ameshikilia vitabu viwili vikubwa vilivyofungwa kwa ustadi. Mkono wake mmoja umeshikilia gurudumu la kiti chake cha gurudumu huku mazingira yakiashiria kuwa ndani ya maktaba ama sehemu ya kusomea vitabu vingi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wenye ulemavu wa mguu mmoja wanacheza kwa kutumia magongo. Mchezaji aliyevaa jezi ya kijani na kaptula nyeupe anakimbia kwa msaada wa magongo mawili. Mchezaji mwingine amevaa jezi nyekundu na kaptula nyeupe anaonekana akipiga mpira kwa mguu wake mmoja huku akitegemea gongo moja. Anacheza kwenye uwanja mwenye udongo mwekundu na ukuta wa matofali nyuma yao. Inaonyesha mchezo wa mpira wa miguu wa watu wenye ulemavu.

Kompyuta kadhaa zimepangwa kwenye chuma ndefu ndani ya chumba. Kila kituo kina monita nyeusi, kibodi na kipanya vifaa hivi vimeunganishwa kwa nyaya. Upande wa kushoto kuna viti vieupe vilivyopangwa mbele ya meza, chumba kina ukuta wa kijani na dirisha lenye fremu za chuma za kijani. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa la kompyuta, maktaba au ofisi.

Wapiga baiskeli wawili wanaoendesha baiskeli maalum ya watu wawili au tandem bike yenye rangi nyekundu. Wote wamevaa jezi nyeupe zenye rangi za bendera ya Kenya na kaptura nyeusi zenye neno Kenya, pamoja na kofia ngumu za rangi nyekundu. Wanaonekana wakiendesha kwa pamoja huku mmoja akiwa mbele na mwengine nyuma. Mandhari yao ni na miti na mimea wa kijani kibichi. Inaonyesha wanamchezo wakijizoeza na kushiriki mashindano ya baiskeli.

Wanariadha wawili kwenye uwanja wa riadha wenye rangi nyekundu. Mmoja Samwel Muchai amevaa fulana ya kaptula nyeusi huku mwenzake Jean Kipchumba, kiongozi wake amevaa fulana ya kijani kibichi na kaptula nyeusi. Wote wanaonekana kwenye uga ndogo na misuli imara. Maandishi yanaonyesha kuwa Samwel Muchai ni Mkenya. Alizaliwa tarehe ishirini na sita Disemba, mwaka wa elfu moja kenda mia themanini na tisa na anashiriki mchezo wa para athletics hususan mbio za mita elfu tano.

Mbele kuna darasa lenye viti na meza za mbao na chuma zilizo pangwa kwa mpangilio. Nyuma computer kadhaa zimewekwa kwenye meza ndefu, ikionyesha kuwa ni mahabara ya computer. Kuna ubao mweupe uliyo wekwa ukutani. Madirisha yamefunika na mapasia ya rangi ya chungwa na chuma, na kuna ulinzi wa chuma.

Kwenye mlango wa bao, kuna vibao viwili vyeupe vyenye maandishi meusi. Kibao cha juu kinasomeka chemistry lab na kibao cha chini kinasomeka biology lab . Chini ya vibao hivyo, kuna stika ndogo zenye maandishi na picha. Inaashiria milango ya maabara mbili tofauti, za kemia na baolojia.

Ubao mweupe uliojaa maandishi na michoro umeandikwa kwa alama nyeusi. Kwenye upande wa kushoto kuna neno agenda na orodha ya point chini yake zikiwemo swimming gala venue date participation events awards progress time date na rules . Sehemu nyingine ya ubao inaorodhesha namba na maelezo mengine yanayohusiana na matukio ya uratiba. Ukuta ni wa rangi ya kijani kibichi. Inaonyesha ubao wa matangazo au ratiba ya shughuli labda kwa ajili ya tukio la kuogelea.

Kikundi cha watu wanapigwa picha ndani ya ukumbi wa mazoezi, wengi wakiwa na viti vya magurudumu na wengine wamesimama. Wengine wamevaa vifaa vya ngumi na wengine wamevaa jezi za rangi tofauti. Katikati kuna mtu aliyechuchuma, akiwa amevaa fulana nyeupe yenye michoro ikiashiria ishara ya ngumi. Begi la ngumi linaning'inia nyuma yao. Wote wanaonekana kutabasamu wakionyesha furaha na ushirikiano. Inaonekana ni kikundi cha masumbwi au watu wenye ulemavu.

Kuna jengo la ghorofa mbili likiwa na paa la rangi la kahawia na kuta za rangi ya manjano na kijivu, madirisha mengi yenye fremu ya kijani yamepangwa kwa usawa kwenye gorofa zote mbili. Kuna milango ya mbao inayoongoza kwenye vyumba, sehemu kubwa ya mbele ya jengo imefunikwa na nyasi iliyokatwa vizuri chini ya anga ya buluu.

Ratiba ya masomo ya shule iitwayo Thika Road Christian Junior School . Ratiba hiyo imeandikwa kwa mkono kwenye karatasi nyeupe inaonyesha masomo ya nyakati kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kuna vipindi mbalimbali vilivyopangwa kwa kila siku na nyakati maalum. Baadhi ya maneno kama chapel na herufi kama break lunch inaonekana ikiashiria masomo na shughuli zingine. Inaonekana utaratibu wa masomo wa shule hiyo.

Ndani ya jengo lililo jegwa kwa mawe ya asili, malango mwekundu uliyopakwa rangi maridadi umesimama. Mlango huwo unashikilio cha dhahabu kilicho ngaa na number...kumi na tatu imeandikwa wazi juu yake kuhashiria kitambulisho cha nyumba. Juu ya mlango, kuna dirisha ndogo la kio linalo ruhusu mwanga kuingia, na chini yake, mimea mchache inakuwa kwa uzuri. Hii inaonekana kuwa sehemu ya jengo la ofisi au makazi.

Kitabu kimefunguliwa kikionyesha kurasa mbili zenye maandishi na picha. Kila kurasa una maandishi mengi yaliyopangwa kwenye aya na picha ndogo ndogo zinazoambatana na maelezo. Picha zinazoonekana ni za watu wakifanya shughuli mbali mbali kama vile kusoma au kufanya kazi za mikono. Inaonekana kama kitabu cha kiada au cha hadithi chenye maelezo au vielezo.

Wanariadha wanne wa kiume wanaonekana kuwa kutoka Kenya wamesimama pamoja baada ya mashindano wakitabasamu na kushikana. Wamevaa fulana za riadha zenye rangi tofauti, moja rangi ya machungwa na tatu za rangi nyekundu zenye nembo za Kenya. Mmoja wao Kimani ana nembo ya jina Kifuani. Baadhi yao wana nambari za washiriki. Mmoja wao amevaa miwani maalum ya macho ya rangi ya blue na manjano. Wote wanaonekana kuchoka lakini wakiwa na furaha na kiburi.

Mwanariadha mwanamke amekaa kwenye kiti maalum yenye magurudumu cha mbio, Akiwa tayari kuanza mbio kwenye njia ya riadha nyekundu, amevaa ngu nyeusi ya mchezo. Ikiwemo fulana ndefu na glavu. Mkono wake umeshikilia magurudumu akiwa na sura ya umakini na asma . Njia ya riadha ina mstari meupe Na. Kuna taa zinazo toa mwanga. Hali hii inaashiria mchezo ya walemavu .

Timu ya wachezaji wa soka wenye ulemavu wakiwa wamevaa jezi nyekundu zenye nembo ya Kenya na kaptura za kijani. Wanatembea uwanjani wakitumia magongo. Wachezaji hawa wanajitayarisha au wako katika mazoezi au mchezo. Nyuma yao goli la soka au uzio linaonekana wazi likionyesha mazingira halisi ya uwanja na mchezo. Huku wakiendelea na shughuli zao za kimichezo kwa bidii.

Ubao mweupe umeandikwa tarehe 24 Jumatatu, Februari 2025 kwa wino wa buluu ikifuatiwa na swali la kidini: Samueli alijibu vipi Mungu alipomwita? Juu ya ubao , kuna vibao viwili vyenye majina ya miezi, Aprili na Mei ikionyesha kuwa huu ni ubao wa darasani.

Mwanamke mwanaridha yuko kwenye kiti cha magurudumu cha wanariadha, akifanya mazoezi kwenye uwanja wa riadha usiku, amevalia nguo za michezo nyeusi, njia za kukimbia za raingi ya kahawia zimeonekana wazi zikiwa kwenye mistari nyeupe inayoonysha njia, taa za uwanja zinaonekana zikiangaza nyuma, hali hii inaonyesha kujitolea na nidhamu katika michezo ya paralimpiki.

Fukwe linaonyesha taarifa Waste Management in schools and our neighborhood na likawaambia reduse , re-use recycle .Linatoa maelezo kuhusu kauli ya taka, aina ya taka , mbinu asili ya usimamizi wa taka kama vile kuchakata, kutumia tena , kukusanya, kuchoma , kutenganisha na kutengeneza mbolea. Pia linaorodhesha matatizo yanayo sababishwa na usimamizi mbaya wa taka na faida wa msimamizi mzuri . Chini yake kuna mawasiliano ya AFEW-KENYA nA GIRAFFE CENTER yenye tovuti za mtandao na anwani ya jamii.